Huyu ni rais wa jamhuri ya Kenya na jaji mkuu wa koti Koome akimpokeza rais kitabu maalum katika mkononi, baada ya kuapishwa kuwa rais wa jamhuri ya Kenya, rais anaonekana kuwa na furaha mno pia, na koome akiwa amejaa kwa furaha pia.

Hii ni ofisi maalum ya watu kuenda kupata huduma ya pasipoti. Juu ya meza kuna pasipoti nyingi za watu ambazo zishatengenezwa, wangoja watu wengine kukuja kuchukua pasipoti hizi.

Watu walioshikilia picha la Raila na Kalonzo, mwaka huu ulikua ni mwaka wa elfu ishirini kumi na saba na wanaonekana kwenda maandamano wakiwa wamelishikilia.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna watu wengi ambayo wamefurika katika uwanja huu na sehemu hii ambapo ni uwanja . Watu hawa ni mashabiki wamekuja kujionea michezo wengi wao wakishangilia timu zao wengine wameinua bendera .

Kuna watu wengi katika sehemu hii hapa ni uwanjani watu wengi wameketi wengine wao wakiwa sehemu ya mbele ya uwanja kwa viti hizi wamesimama wakionekana wakiwa na furaha wakishangilia timu ambalo linacheza uwanjani watu hawa ni mashabiki.

Hawa ni watu wengi ambao wameketi chini, watu hawa wako uwanjani wengi wao wakiwa wamevalia jersey la nyekundu sehemu hii ina sehemu mbili watu hawa wanaonekana kuwa mashabiki wa timu fulani.

Kuna watu wengi ambao wameshikilia vifaa mikononi ambazo ni za chama ya PNU ambayo imeandikwa 'Kazi Iendelee.' Watu hao wanapigia debe kundi hilo.

Hawa ni watu watatu. Mtu aliyekatikati ni aliyekuwa rais wa jamuhuri ya Kenya amemshikilia mama huyu mkononi wamecheka. Kando yao kuna mtu aliyevalia kofia na miwani na pia nyuma kuna watu.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya, wakiwa wameinua bendera ya nchi ya Kenya . Wakona bendera tatu wakiwa kwenye uwanja wakigoja mchuano wa Rugby .

Hii ni kituo cha huduma ama ofisi ya huduma kuna watu wengi ambao wamekuja hili kupata husaidizi, wtu wameketi katika viti wakingoja kuhudumiwa katika ofisi hii.

Hapa ni uwanjani ambapo mchezo wa kandanda unachezwa .Kuna wachezaji ambao wamevalia jezi ya njano na wengine wamevalia jezi ya nyekundu. Nje yake kuna mashabiki wengi ambao wamefurika uwanjani kujitazamia mchezo ambao unaendelea.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna mashabiki wengi wa timu ya Kenya. Wamefurika katika uwanja huu wakishangilia timu ambayo iko uwanjani. Mashabiki wengi wamenyanyua mikono. Kushiriki ya kushangilia timu hiyo wakiinua mabendera.

Hawa ni wachezaji wa soka wakienda mapumzikoni. Kwa dakika kumi na tano na Kuna watu wengi wameketi katika uwanja huo ambao ni mashabiki wakishangilia timu zao

Mna watu wengi sana. Watu hawa wengi wamevalia jezi la nyekundu na dada mmoja akiwa meshikilia bendera mkononi akinyanyua akiwa na furaha. Watu wengine wamesimama. Watu hawa ni mashabiki wanashangilia timu ambayo iko uwanjani.

Kuna mtu ambaye amevaa kofia ambaye amechorwa choko, ambaye imeandikwa kura kwa Moi mtu huyu amevalia vifaa hizo ambazo zinakaa kofia viwili kwenye kichwa.

Hapa kuna watu wengi wakiwa rais wa Jamuhuri wa Kenya, Bwana William Ruto akisalimia majaji ambao ni wa koti la kuu la Kenya. Nyuma yake kuna jaji, Martha Koome na watu wengine wengi katika sehemu hii.

Hawa ni mashambiki wa timu ya raga ya Kenya. Mashambiki hawa wamepoeza katika sehemu hii ili kujionea mchezo wa raga. Wengine wamevalia jezi, wengine wakiwa hawajavalia jezi.

Hapa ni uwanja maalum wa kucheza mpira wa vikapu. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa na kazi mno wakiwa katika hali ya kunyang'anyana mpira huu. Kuna watu ambao wameketi wakiangalia mchezo huu. Hawa ni mashabiki.

Hawa ni watu wengi. Wengine wamevalia kofia la chungwa, wakiwa wakitoa hotuba. Hawa ni wanasiasa katika mrengo wa chama cha Chungwa, wakitoa hotuba. Nyuma yao kuna picha la Raila Odinga.

Hawa ni mashabiki ambao wamefurika kwenye uwanja huu wakiwa wanafuraha sana wakingoja mchezo wa mchezo umeisha, watu hawa wako kwenye uwanja wakichukua picha...

Kuna watu watatu, mzee ambaye amesimama katika kulia na mwanamke mmoja akiinua Biblia juu ambaye ameapishwa kuwa mmoja wa jaji. Mwenzake akiwa kando akimwona ambapo anasoma akiapa ili awe jaji.

Hawa ni watu wengi. Watu hawa wamevalia jezi ya manja.. kijani kibichi wanaonekana kuwa na vifaa ambavyo wameshikilia mikononi na wengine wakikalia. Watu hawa ni shabiki wa timu moja ya Kenya ya Gor Mahia.

Kuna watu wengi ambao wamevalia jezi la manjano mtu mmoja ambaye amevalia jezi ambayo imeandikwa tusker akishikilia kinywaji mkononi watu hawa ni mashabiki wa timu ya tusker.

Huyu ni Uhuru Mwegai Kenyatta rais mstaafu wa jamhuri ya Kenya akiwa amesimama wakati wake wa kuapishwa wa kuwa rais aliyesimama kando yake ni bibiye kando kulia ni jaji mkuu.

Hapa ni koti kuu ya Kenya, mwanamke huyu ni mwenyekiti wa koti kuu ya Kenya, amesimama ili kuwapa watu hotuba.

Hapa ni uwanjani, mchezo wa soka unaendelea ambapo kuna timu mbili ambazo ambazo wamevalia jezi la njano na kijani kibichi. Kuna mashabiki wengi ambao wamefurika uwanja huo ili kujionea mchezo huo ambao unaendelea.

Kuna watu wanne ambao wameketi wakiwa wamevalia barakoa, mbele ya watu hao, kila mtu ako na tarakilishi yake ya kuhudumia wahudumu wanapokuja kutafta usaidizi katika ofisi hili la huduma wamevalia sare rasmi za kazi.

Hapa ni uwanjani, wachezaji wako tayari kuanza mchezo ambao wamevalia jezi ya samawati . Wamejishika kiunoni pamoja ili waweze kuanza mchezo. Nyuma ya uwanja kuna mashabiki wengi.

Hii ni pasipoti ya Kenya, pasipoti hii imechorwa, inamaandishi ya nchi, kuna picha la mkoja kwenye pasipoti lake ambaye anaitwa Joshua, ni mkenya.

Hapa ni kituo cha huduma kwa Wakenya. Kuna watu ambao wameketi ambao wanashughulikia wananchi wakikuja wakihitaji huduma kwenye afisi yao. Kuna tarakilishi. Kuna watu ambao wamesimama wakishughulikiwa.

Kuna watu wengi ambao wanafurika katika uwanja huu. Watu wengine wana fomu mkononi. Kuna wamama wawili ambao wanasaidia watu hawa kuzijaza fomu hizo. Watu hawa ni watu ambao wanatafuta huduma.

Hapa ni uwanjani, kuna watu wengi, wachezaji hao wamevalia jezi ya samawati wakiwa ni wanadada, wakijiandaa kwenye mchezo ambao unataka kungoa nanga.

Huyu ni rais wa jamuhuri ya Kenya, akisalamia watu, kina mama, jukuani, kuna watu wengi ambao wamefurika eneo hili, ili kujionea, rais, na kuskiza hotuba yake.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna wachezaji ambao wamevalia jezi la nyekundu na manjano. Wachezaji hawa ni wa mipira, nyuma yao kuna watu ambao wameketi katika viti uwanjani, wakiwa ni mashabiki wa timu hizi.

Hapa kuna watu wengi, hii ni koti watu hawa ni wanasheria ambao wamevalia nguo za nyeusi na wamesimama wakiwa na makaratasi mkononi wakingoja kesi katika eneo hili.

Hii ni ofisi maalum ya huduma ,katika ofisi hili kuna viti ,kuna wafanyakazi ambao wameketi chini kila mtu akiwa ameangalia tarakilishi lake, kuna maji kuna watu ambao wamekuja kutafuta huduma.

Hapa ni koti kuu ambapo kuna majaji wapya ambao wanaapishwa. Mmoja wao akiwa ameshikilia biblia mkononi ili aweze kuhapa akiwa kazini, mwingine akiwa kando yake amevalia barakoa mwanadada akiwa na sare hizo za koti.

Hawa ni wachezaji ambao wamevalia jezi la samawati wachezaji hawa wakona furaha sana uwanjani wanasherekea kutokana na bao ambalo wamelipata timu hii ni ya kenya Bandari FC.

Kuna watu wawili ambao wanajadiliana kwa jambo fulani kwenye ofisi maalum ya kuwapa wakenya huduma. Hapo kuna mtu ambaye anasimama akishughulikiwa na mama ambaye ni mfnyakazi katika ofisi hili akitumia tarakilishi lake.

Hawa ni wachezajiwa mpira wa vikapu. Wachezaji hawa ni wanadada, timu mbili ambazo zinacheza wengine wakivalia jezi za samawati na wengine nyeupe.

Watu hawa wamesimana ili kutoa hotuba. Watu hawa ni wanasiasa wako katika kundi ama mlengo wa chama cha chungwa. Nyuma yao kuna picha ya Raila Odinga Omolo.

Hapa ni ofisi maalum ya huduma. Wafanyikazi hawa wakiwa wamevalia sare za kazi wengine wao wakiwa katika kazi zao kwenye tarakilishi zao. Kuna mwanamke mmoja na wazee wawili wakiongea jambo fulani.

Hii ni fomu, ni fomu ambayo mtu anapewa wakati anaomba aspoti ili aweze kupewa fomu hii ambayo inaonyesha malipo.

Hapa ni kituo cha huduma kwa wakenya, kuna watu wanne wamekaa kimya wameketi chini kila mtu akiwa amevalia barakoa na wakiwa wako kwenye kila mtu ana kompyuta yake.

Hii ni ofisi ya huduma ambapo kuna watu ambao wanangojea kushughulikiwa. Wamekuja kutafuta huduma katika ofisi hii wakisaidiwa na wafanyakazi ambao wameketi chini. Kila mtu ana tarakilishi lake.

Huyu ni Martha Koome, ameketi chini kwenye mkutano fulani, anatoa hotuba, akihutubia watu kwenye jukwaa hii.

Hapa ni ofisi kuu ya kuwapa wananchi wa huduma ambapo wanapo taka vyeti ya kuzaliwa kama spoti na watu ambao wana ongea wakiwa wamevalia sare za kazi.

Kuna ujenzi unaendelea hapa ,kuna mashini ya kuchimba mtaro ,kuna machumba inaonekana ya ghorofa, kuna watu ambao wanatembea, kuna maji.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu wanashangilia wenzao ambao wako kwenye uwanja wakicheza hadi wamesimama wanawapungia mikono kupiga makofi kuna mashabiki wameketi chini kuiangallia mchezo huu.

Hawa ni watu ambao wamesimama wakiwa na furaha. Aliye katikati yao, mwanadada ama mwanamke huyu ni jaji mkuu wa mahakama, Koome, akishikilia kifaa ama akishikilia kararasi mkononi.

Hapa ni uwanjani. Kuna watu wengi sana. Watu hao, watu hao wameketi chini. Kuna mwanadada mmoja ambaye amesimama akiwa ameshikilia kinywaji mkononi, akivalia jezi la nyekundu ambalo limeandikwa Kenya Airways Watu hao wanaonekana kuwa ni mashabiki wa timu ya raga ya Kenya.

Hapa ni benki kuu ,watu wameketi chini wakingoja wahudumiwe. Watu wengini wamesimama wengine wakiketi chini, wengine wakishikilia makaratasi.

Hawa ni wanasiasa ambao wamevalia wamevalia nguo yaani nyekundu. Kuna mwanamke ambaye anazungumzia mwanaume aliye aliye kando yake. Wanaonekana wakiwa wameketi chini.

Huyu ni rais wa jamhuri ya Kenya William Ruto na bibiye Rachael Ruto akiapishwa kamili kuwa rais wa Kenya na jaji mkuu Martha Koome. Kunao watu ambao wako nyuma wakisimamia ni siku ya muhimu sana.

Hawa ni wachezaji wachezaji hawa wako mazoezini inakaa wanafuraha .Wamevalia jezi nyekundu wote wakifanya zoezi uwanjani kuna goli ,wanakaa kujiandaa kwa mchezo.

Hapa ni kituo cha watu kwenda kupata kitambulisho ambapo kuna mzee mmoja ameketi kama yeye ni mhudumiwa na wengine ambao ameketi wakitumia kompyuta wengine pale wakimuona mhudumiwa.

Hapa ni uwanjani. Wachezaji wanamaliza mchezo. Wanashangiliwa sana na mashabiki, wakiwa wamefurahia sana na chezo huu. Wachezaji wamevalia jezi na manjano wakipiga makofi.

Watu wawili wanajadiliana kwenye ofisi. Ofisi hili ni la watu kuchukuwa pasipoti , pasipoti wakati unahitaji kusafiri. Kuna anayevalia shati nyeupe.

Hapa ni jukuwaani katika uwanja maalum hapa Kenya, naona raisi wa Kenya, jamuhuri wa Kenya, kuna Raila Odinga Omolo nyuma yake ya rais amesimama akiwahutubia watu akiwasalimia kwa mikino.

Wachezaji katika uwanja wanacheza mchezo wa mpira, mashambiki wamefurika uwanja huu kwa wingi mno wakishangilia mchezo ambao unaedelea wa soka.

Hapa ni uwanjani ambao Kuna wachezaji ambao wanacheza soka. Naona wakiwa wanakimbizana sana. Wamevalia jezi nyekundu na nyeupe

Huyu ni jaji mkuu wa koti la Kenya na Maraga akitoa hotuba yake katika koti kuu la Kenya.

Hapa ni uwanja wa voliboli. Wanadada wanacheza mpira wa voliboli. Wanadada wawili wakiwa wameruka ikiwa kuna watu wengi mashabiki wanashangilia mpira wa voliboli. Wameketi katika uwanja hili.

Hapa ni uwanja kuna wachezaji ambao wanacheza mpira wanacheza soka. Mashabiki wakiwa wamefurika katika uwanja huu sana. Kuna kuna wachezaji ambao wamevalia jezi ya manjano na nyingine kijani kibichi. Refa akiwa amevalia njano.

Hawa ni mashabiki wengi wako uwanjani wako na furaha mno wamevalia jezi nyekundu, kuna wadada wawili, kuna watu wengine wamesimama nyuma ya hawa watu watatu, amevalia jezi ya njano.

Hapa kuna watu wawili, mazingira haya ni ya ofisi, hospitalini, ambapo mhudumu mmoja ameketi akihudumia mgonjwa, akichukua

Hapa ni ofisi maalum pa kuchukua pasipoti, kuna watu wanne, kuna kompyuta, kuna ambaye anatia sahihi kifaa fulani ili iweze kuonyesha kwenye kompyuta, kuna mtu ambaye amesimama.

Hapa ni uwanjani ambao kuna watu wengi ambao ni mashabiki. Wanashabiki timu ya Kenya. Ni ka wameenda uwanjani wameenda kushabikia wachezaji wa timu ya raga Kenya.

Hapa ni jijini ya Nairobi, sehemu ya katikati ya jiji, kuna watu ambao wanatembea, kuna mtu ambaye ameketi kando ya barabara karibu na ofisi la Posta, kuna uendeshaji wa pikipiki.

Kuna watu, kuna watu wengi sana ambao wanaonekana kuja mashabiki, wamekuja kujionee mchezo ama wanangoja mchezo pale uanze ama wako kwenye sherehe fulani la kitaifa. Wanaonekana kuwa na furaha.

Hapa ni uwanjani ambapo wachezaji wametoka kumaliza kucheza mpira. Wanaenda wakiwa na furaha wakipiga makofi. Mashabiki pia wanafurahia wakiwasifu sana. Wengine wakiwa wamesimama kuonyesha heshima ya mwisho baada ya mchezo. Wamevalia jezi ya manjano na nyeusi.

Hawa ni mashababiki Wa timu ya Gor Mahia. Timu ya Kenya wako uwanjani wakishanglia timu hii . Wamevaa jezi ya timu ya Gormahia ambayo ni manjano na wakivalia mao , wakivalia barakoa ya kutisha. Wengine.

Huyu ni rais wa jamhuri ya Kenya Bwana William Ruto akiwa na bibiye anaitwa Jael Ruto, akiwaapisha majaji wanaofanya kati koti kuu la kenya.

Mtu huyu amesimama akishika pasipoti katika mkono wa kulia akishikalia karatasi katika mkono wa kushoto nyuma yake kuna magari magari matatu, watu ambao wamekaa chini

Hawa ni watu wengi wamevalia jezi ambayo imeandikwa Tusker. Wanashabikia timu ya Tusker. Wengine wamenyosha mkono wanaonekana wanafurahia timu hilo.

Hawa ni watu ambao wameketi. Watu hawa wako na fomu ambazo wanazijaza kutumia kalamu ya rangi na simu. Kuna watu wengi sana wakingojea kujaza fomu hizi.

Hapa ni kotini ambapo kuna mtu ambaye anaonekana kuongea akiwa anashikilia kifaa hizi cha kuongea katika kotini. Mtu huyu ni wakili.

Hawa ni mashabiki, ambao wako katika uwanja, mwingine amejichora katika sehemu yake ya mwili ya juu amefaulu, wengi wao wamevalia jezi la manjano, wanakaa wakishagilia timu ya Gormahia ,timu hili ni la Kenya.

Hapa ni uwanjani kuna wachezaji ambao wamevalia jezi ya kijani manjano. Wanakaa kucheza mpira wa kikabu. Wachezaji hawa ni wanadada. Nje ya uwanja kuna watu wenye wanashuhudia mchezo huo wa vikabu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu. Wananyanyua kifaa ambacho wamepewa katika ushindi. Wanasherehekea wote wakiwa na furaha wakiwa na mashabiki wao baada ya chezo hilo.

Hawa ni watu wengi ambao wamepanga foleni katika ofisi maalum, kwa hiyo ukuta hilo kuna kamera za cctv,kuna televisheni mawili, watu hao wanakaa wako na vijikaratsi kwenye mikono.

Hapa ni kwenye uwanja ,kuna umati wa watu wengi ambao wanakaa kuketi chini, wakiskiza hotuba ya mama huyu mwenye ni shujaa ambaye, ameshikilia bendera la Kenya, akiinua kwa mkono wa kulia ,akiwa amevalia miwani ,mdomo wake ukiwa wazi.

Huyu ni rais wa jamhuri wa Kenya bwana William Ruto na bibiye Rachael Ruto ,rais ameshikilia kitabu maalum mkononi anaonekana kwamba akisema jambo fulani akiwa ameshikilia kitabu kingine kwenye mkono wa kushoto akinyanyua ingine katika mkono wa kulia.

Hapa ni jukwaa ambapo kuna watu watatu, na wamama wawili ikiwa mzee ameketi katikati ya kina mama hao ,mmoja aliyeketi katika mkono wa kulia ni jaji mkuu wa koti la Kenya Maraga.

Kuna watu ambao wameketi chini wakijaza fomu. Fomu hizo ni za rangi nyeupe. Kuna simu, kuna mtu ambaye amesimama akishikilia fomu ile akisoma, akipitia akifanya marekebisho. Kuna mzee mmoja ambaye anawasaidia kuchukua alama za vidole.

Kuna watu ambao wako, wamejaa, wameketi kwenye viti vya plastiki, wana makaratasi. Kuna fomu ambazo wanazijaza, kuna simu, kuna vichapo ambavyo baada ya kuzijaza fomu hizi wanazirudisha zinachapwa chapa. Watu hao wanaonekana kuandika fomu hizi.

Hili ni ofisi maalum la watu wenye magari huenda kuikata bima yao. Ofisi hili lina watu wanne. watu wawili wanaonekana kuwa kwenye tarakilishi wahudumiwa wengine wakiwa kwenye viti ili wapate huduma.

Hapa ni uwanja ambapo kuna mchezo wa vikapu unaendelea katika timu ambayo imevalia jesi ya nyeupe na kijani kibichi. Kuna mashabiki ambao wameketi wakijiangalia mchezo huu. Wamevalia, wamevalia barakoa. Wamekalia kwenye kiti na nyekundu.

Hapa ni benki, watu wengi wameketi kwenye viti kungojea huduma kwenye sehemu ya benki, watu wengine wamashughulikiwa kwenye benki hili.

Hapa ni uwanjani, wachezaji hawa wamejumuika pamoja ili waweze kuomba kabla ya mchezo kunoa nanga. Wamevalia, wachezaji hawa wamevalia jezi ya manjano na chini wamevalia suruali ya nyeusi. Kila mtu amejishika, wamejishika wakiunda mvirongo ili waweze kuomba waanze mchezo.

Hii ni gari. hii nigari aina ya basi maana limebeba mashabiki wa timu fulani. Gari hili lina watu wengi ngine wakiwa wamekalia kwenye juu la basi hili ngine wakiwa mbele wakiwa na furaha wakikimbia kwenye barabara wakishangilia.